Hii ni aina ya kilimo inayotumia teknolojia ya umwagiliaji matone, kwa njia ya hydrophonics , kwenye bustani ya kisasa. Kupitia hii njia, maji kidogo hutumika, na pia ukulima unafanyika bila udongo. Mimea hii imepandwa kwa mistari, kwenye mabomba meupe ya plastiki. Mabomba hayo yameekwa juu ya miundo ya chuma, na yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Mimea hii ni ya kijani kibichi.

Hii ni aina ya kilimo kinachofanyika ndani ya kitalu nyumba. Mimea hii imepandwa kwa safu. Huu ni wakati wa asubuhi, kwani miale ya jua imeweza kupenya ndani ya kitalu nyumba kupitia kuta zake. Kupanda mimea hapa husaidia: kukinga dhidi ya wadudu, baridi kali na upepo. Pia mkulima anaweza zalisha mimea hapa kwa mwaka mzima.

Hili ni sehemu ya shamba katika shamba hili kuna mabomba ya maji na vinyunyizio vinavyopita katikati ya mpangilio wa safu za mimea. Vinyunyizio hivyo vinatumika kunanyunyizia maji kwa mimea kwa mtawanyiko wa upande kwa upande, hii husaidia kunyunyizia maji mimea bila kupoteza muda mwingi.

Hii ni aina ya kilimo cha umwagiliaji matone. Kuna mabomba ya maji yanayopita kando ya mimea hii. Maji hutiririka taratibu hadi kwenye mizizi ya mimea kupitia matundu madogo madogo kwenye mabomba haya. Mabomba haya ni ya rangi nyeusi , na udongo ni wa rangi ya kijivu.

Hili ni shamba. Katika shamba hili kuna mabomba meusi yanayopita katikati ya miche iliyopandwa kwa mpangilio wa safu. Aina hii ya kilimo ni kupitia umwagiliaji matone. Maji hutiririka taratibu kutoka kwenye matundu madogo madogo, katika mabomba hayo maalumu, hadi kwenye mizizi ya miche.

Hili ni shamba, katika shamba hili kuna mabomba nyeusi yaliyopita kando ya miche. Aina hii ya kilimo ni cha umwagiliaji kwa matone, kwani maji hutirirka taratibu moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa njia ya bomba maalum lenye matundu madogo, madogo.

Hii ni sehemu ya shamba iliyopaliliwa. Mabomba meusi ya maji yanapita juu ya sehemu ii. Aina hii ya kilimo ni kupitia umwagiliaji matone ambapo maji utiririka kutoka kwenye matundu madogo madogo iliokatika mabomba haya ili kunyunyizia maji mbegu zilizopandwa ili ziweze kumea.

Hii ni shamba. Katika shamba hili, kuna ukulima kupitia umwagiliaji matone. Aina hii ya ukulima hutumia mabomba ya maji yanayowekwa kando ya miche ili kuipa maji kwa matone madogo madogo kwa muda mrefu. Mabomba ya maji kwenye shamba hili ni ya rangi nyeusi, kuna watu watatu waliosimama kwenye shamba hilo.

Hizi ni miche zinazonyunyiziwa maji kwa kutumia kinyunyizio. Miche hizi zimepandwa kwa mpangilio wa safu. Mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi. Unyunyiziaji maji mimea kwa njia ii husaidia mimea mingi kupata maji kwa wakati mmoja.

Hii ni aina ya kilimo cha kiasi kidogo. Ukulima huu unatumia umwagiliaji matone kutumia mabomba kama njia ya kupea miche maji. Maji yanayopita kwenye mabomba haya yametoka katika chombo la plastiki nyekundu iliyo karibu na uwa. Upande huo mwingine wa uwa, kuna nyumba za watu kuishi.